Hii ni ofisi ya mwalimu wa gredi wa 1C. Mwalimu huyo anaitwa Agnes. Imeandikwa karibuni, kwa lugha ya kimombo welcome katika ofisi hili.

Haya ni mazingira ya darasani, katika darasa hili kunaonekana kuna pesa na viti na pia kuna ubao ambao imeonyesha picha ya watu wanaoshika kalamu. Pia kwenye meza moja kuna kitabu juu yake hata hivyo katika hii nyumba kunaonekana haijapangwa kumaanisha pengine inaoshwa.